Huu ni kabati la nguo, yenye nguo zilizopangwa vizuri. Kuna nguo zilizo ninginia kwenye paa hasa nguo. Na pia kuna rafu zilizojaa nguo, zilizokunjwa na viatu. Inaonekana kama chumba cha kuvalia au sehemu ndani ya kabati kubwa.

Hili ni ndani ya duka la rejareja la nguo kuna rafu zilizojaa nguo na mifuko pamoja na watu kadhaa wakitembea au wakichagua bidhaa kuna ishara kijani kibichi inayoonekana juu ya upande wa kulia.

Hili ni duka la nguo likionyesha safu za nguo zilizopangwa kwenye tundukio. Nguo mbalimbali za rangi na mitindo tofauti zinaonekana zikining'inia zikijaza nafasi ya duka. Sakafu ina muundo wa vigae na kuna mwanga mkali ndani ya duka.

Hili ni duka la nguo. Kuna nguo nyingi zilizopangwa vizuri kwenye makabati na zimebebwa kwenye tundukio. Nguo mbalimbali zinaonekana zikiwemo mashati, suruali na labda jaketi au fulana. Mazingira yanaonekana kuwa ya duka la rejareja la nguo, na rafu zinatuonyesha bidhaa na matundukio za nguo.

Huu ni duka la nguo au sehemu ya duka lenye nguo mbalimbali zikiwa zimetundikwa kwenye reki na pia kuonyeshwa kwenye manikini. Kuna nguo za aina tofauti kama vile mashati, sketi na koti, baadhi zikiwa na mchoro ya miraba. Mbele, kuna manikini iliyovaa koti la miraba, nyuma kuna reki za nvuo zilizopangwa vizuri.

Hili ni duka la viatu lenye viatu vingi vilivyopangwa kwenye rafu. Kuna aina mbalimbali za viatu ikiwemo viatu vya kawaida na vya kike vilivyopangwa kwa safu defu kwenye ukuta .Viatu hivyo vinaonekana kuwa vinauzwa au kuonyeshwa kwa wateja.

Hili ni duka la Levi's, chapa maarufu ya nguo haswa jeans .Kwenye madirisha ya duka kuna matangazo makubwa yenye maandishi, cap, yakionyesha mkusanyiko wao wa jeans zilizoundwa mahususi kwa miili yenye ugonjwa.

Hili ni ndani ya duka au chumba cha maonyesho kinachoonyesha bidhaa mbali mbali zikiwemo mikoba, viatu na labda vitu au vifaa vingine vinavyopangwa vizuri kwenye rafu nyeupe zenye mwanga

Huu ni uonyesho la bidhaa, ikiwezekana katika duka au soko. Kuna onyesho lililopambwa na kofia mbili, moja ya bluu na nyingine nyeupe zilizowekwa juu ya stendi ya onyesho. Chini ya kofia hizo kuna mkusanyiko wa shanga.

Hili ni duka la kiatu, Ndani ya duka hili kuna rafu na sehemu ya kuonyesha viatu vya aina mbalimbali ikiwemo viatu vya kike na vya kiume. Viatu vimepangwa vizuri kwenye rafu ndefu na pia kuna nguo zinazoning'inishwa upande mmoja.

Hii ni ndani ya duka la nguo au soko la mitumba. Inaonyesha nguo zilizopangwa kwenye rafu na viatu kwenye sehemu za kuonyeshea. Na baadhi ya nguo, zinaonekana zikiwa na lebo ya bei ya mia tano.

Hili ni sehemu ya duka, pengine duka la vitu au vifaa vya urembo. Kwenye rafu, kuna bidhaa mbalimbali kama vile shanga, mikofu na ereni zilizopangwa vizuri kwa ajili ya kuonyeshwa. Mwanga unatoka na taa za ndani ya duka na kunaonekana kuwa na usafi na mpangilio mzuri wa bidhaa.

Hii ni rafu ya viatu iliyojaa viatu vya aina mbalimbali vikiwa vimepangwa vizuri kwenye rafu kadhaa. Viatu hivi vinaonekana kuwa vya mtindo na rangi tofauti. Sakafu ni ya vigae vyeupe huku mwangaza unaotoka kwa dirisha ikimulika viatu hizo.

Huu ni ndani ya duka au chumba cha maonyesho chenye bidhaa mbalimbali zilizopandwa kwenye rafu na ndani ya makabati ya vioo. Bidhaa hizo zinaonekana kuwa na vifaa vya kielektroniki kama vile kamera na lensi.

Huu ni ndani ya duka la nguo. Ina ishara inayosomeka vyumba vya kujaribu nguo . Hii ishara ya eneo ambapo wateja wanaweza kujaribu nguo kabla wanunue. Kuna bandikio kadhaa zilizojaza nguo mbali mbali zilizopangwa kwa ajili ya kuuzwa.

Hili ni duka la nguo na bidhaa nyingine. Inaonekana kuna mfuko ya mikono na nguo zilizopangwa kwenye rafu na tundukio. Nguo nyingi zinaonekana kuwa na rangi nyeusi, huku mifuko ikiwa na rangi mbalimbali, kama vile kahawia na zambarau.

Hili ni duka la nguo au fito, katikati kuna manekwini yaliyovaa nguo ya rangi ya bluu kijivu iliyopambwa na kitambaa cha dhahabu au rangi ya machungwa kwenye kifua. Kwenye meza nyeupe iliyo mbele ya manekwini kuna vitu mbalimbali ikiwemo mikufu na bangili zilizopangwa kwa ajili ya kuuzwa.

Huu ni duka labda la nguo au vifaa vya mtindo inaonekana kuna mifuko ya mikono labda mikoba na vitu vingine vya kuvalia vimewekwa kwenye rafu nyeupe. Upande wa kulia kuna nguo au vitambaa vikiwa vimenyookwa.

Huu ni mlango wa duka la Vivo. Unaweza kua jina la Vivo likiwa limeandikwa juu ya mlango. Ndani ya duka kuna nguo zilizopangwa kwenye rafu, na menekwini zikionyesha mavazi. Madirisha ya duka yanaonyesha uteuzi wa nguo, ikiashiria kua ni duka la mtindo.

Hili ni ndani la duka la macho au duka la kuuza miwani. Linaonyesha rafu zilizojaa miwani ya macho na miwani ya jua, na pia mabango yenye picha za watu wakiwa wamevaa miwani. Inaonekana kama mahali ambapo watu huenda kununua au kujaribu miwani mbalimbali.

Hili ni duka linaloitwa Thaontim na linaonyesha bidhaa za nguo. Kwenye dirisha la duka, kuna maningini tatu zinazovalia nguo za michezo au za kawaida na pia kuna mabango kubwa yenye picha ya watu wawili wanaovalia nguo za kisasa. Ndani ya duka, huwa na bidhaa nyingine zinaonekana zikiwa zimepangwa kwenye rafu.

Huu ni nguo hasa fulana au sweta yenye kofia ya rangi isiyokolea ikiwa imening'inishwa kwenye reki ya nguo. Inaonekana kuwa imetengenezwa kwa kitambaa kizito na ina lebo ndogo nyeupe inayoning'inia shingoni.

Huu ni ndani ya duka la nguo, kuna nguo zilizoning'inizwa kwenye reli za nguo, na katikati, kuna fulana nyeusi iliyo na picha ya mchezaji wa mpira wa kikapu, anayevalia jezi yenye nambari tatu. Juu ya ukuta nyuma kuna neon sign i inayosomeka inevitable .

Hizi ni nguo zilizopangwa kwenye bandikio na pia zilizokunjwa kwenye rafu. Kwenye bandikio ya nguo kuna mashati kadhaa yanayopigwa pasi na yamepangwa vizuri ikiwemo mashati ya rangi tofauti kama vile blue ,njano na yenye miraba. Chini ya bandikio kuna rafu iliyo na nguo zilizokunjwa zikiwemo jeans na suruali nyingine za rangi ya blue .

Hili ni duka la nguo. Kuna safu nyingi za nguo zilizopangwa kwenye reki, Zikiwemo mashati, suruali na nguo zingine. Kuna mtu mmoja anonekana kwa mbali akitembea kwa hiyo duka.

Hili nin dani ya duka la nguo, inayoonyesha rafu zilizojaa kofia na viatu mbalimbali. Kwenye upande wa kushoto, kuna kofia za rangi nyeusi na viatu vya aina tofauti, ikiwemo sandali na viatu vinavyofungwa.

Hili ni duka la nguo. Linaonyesha nguo zilizopangwa. Kuna aina mbalimbali za nguo ikiwa ni pamoja na nguo za rangi tofauti na mitindo tofauti. Baadhi ya nguo zinaonekana kuwa na maua na zingine zina mikunjo. Pia kuna lebo ya bei inaonyesha punguzo la asilimia.

Hili ni duka la nguo lenye shughuli nyingi likiwa na watu kadhaa wakitazama bidhaa na mmoja akiwa kwenye kaunta ya malipo. Kuna ishara inayoonekana inasoma men's section .

Hili ni duka la nguo liitwalo Mirosa Classy Collections mannequins zenye nguo mbalimbali zimepangwa mbele na ndani ya duka zikionyesha mtindo tofauti ya mavazi.

Hili ni duka la nguo likiwa na nguo za wanaume na mashati yaliopangwa vizuri kwenye rafu. Mashati haya yana rangi mbalimbali na yamekunjwa vizuri. Kuna bango linaonyesha bei ya mia nane. Pia kuna nguo nyingine zilizoning'inia nyuma.

Hili ni duka la nguo zinaonyesha duka la viatu lenye rafu zilizojaa mtindo mbalimbali ya viatu ,kuna viatu kila kike na kiume kutoka kwa viatu vya kawaida hadi viatu vya sherehe, duka linaonekana kuwa na mpangilio mzuri na wa kuvutia na taa nzuri ziliwafanya viatu kuonekana vizuri.

Hili ni duka la nguo. Linaoonyesha mikanda kadhaa yaliyoning'inia. Mikanda hii ni ya rangi tofauti ikiwemo kahawia iliyokolea, nyeusi na rangi nyingine zinazofanana na kahawia iliyokauka.

Hii ni duka la nguo. Inaonyesha duka lenye rafu zilizojaa bidhaa mbali mbali kama vile kofia na vitu vingine. Sakafu ya duka ina vigae vya rangi ya kijivu. Kuna viti pia vinaonekana na kuashiria kwamba wateja wanaeza kukaa.

HII ni gari aina ya Toyota Landcruiser yenye rangi nyeusi au giza. Ikiwa imeegeshwa kando ya barabara. Gari hili lina vifaa vya ziada kama vile, rufta. Namba ya usajili ya gari inaonekana wazi mbele.

Hili ni chumba cha maonyesho ya magari , inaonyesha magari kadhaa yakionekana kua mapya, yakiwa yameegeshwa ndani ya chumba hicho, chenye sakafu safi, na madirisha makubwa yanayoingiza mwanga wa kutosha. Baadhi ya magari yanaonekana kua uwazi zaidi kuliko mengine.

Huu ni gari aina ya Volvo sa tisaini aina ya zidan lenye rangi ya fedha. Gari linaonekana likiwa limeegeshwa kwenye eneo la nyasi na msitu au miti nyuma yake. Inaonekana kuwa toleo la taa sita na labda wa mwaka wa elfu mbili kumi na saba au elfu mbili kumi na nane.

Hili ni gari aina ya Toyota essy likiwa limeegeshwa kando la jengo. Hii inaokana kuwa ni ya abiria pengine matatu au gari la kukodisha kwa safari ya kikundi. Limeegeshwa kwenye barabara yenye lami au cha lami na kuna anga la bluu lenye mawingu juu.

Huu ni sehemu ya ndani ya Toyota Harrier. Inaonekana kuwa gari la kisasa na viti vilivyopangwa vizuri. Inaweza kuwa na sifa kama vile uwezo wa kuketi watu watano na kuna uwezakano wa kuwa na rangi nyeusi ya ndani. Toyota Harrier inajulikana kwa muundo wake maridadi na utendakaji wake.

Hii ni gari yenye rangi ya buluu na nyeupe. Gari hili linaonekana kuwa na thamani na limewekwa namba kubwa mbele pamoja na namba ya usajili. Linaonekana likiwa limeegeshwa nje karibu na jengo, na kuna vitu vimewekwa chini karibu nalo.

Hili ni injini ya gari ambapo inaonekana kuwa Toyota Landcruiser. Buti ya gari imefunguliwa kufichua sehemu mbalimbali za injini kama vile injini yenyewe, mfumo wa kuingiza hewa na battery . Inaonekana kuwa injini ya diseli.

Hili ni gari la Kia Rio inaonekana kuwa ni mfumo wa mwaka wa elfu mbili na kumi na nane au elfu mbili na kumi na tisa. Gari hili lina rangi ya kijivu bluu na linaonekana liko katika hali nzuri.

Haya ni rundi la matairi hasa matairi ya danlo , matairi kama haya utumika katika magari ili kutoa mshiko na faraja wakati wa kuendesha matairi yana muhundo wa kukanyaka unaonekana wasi pia uhundwa kutoa mshiko na mtendasaji mzuri barabarani

Huu ni ndani ya gari aina ya Forester ,mlango wa abiria imefunguliwa ikionyesha sehemu ya ndani ya mlango, dirisha la abiria imefunguliwa kidogo na Kuna paa ya kioo ambalo linaonekana wasi

Huu ni eneo kubwa lililojaa magari mengi yaliyopangwa kwa safu kama vile uwanja wa magari lililotumika au ghala la magari, magari haya yanaonekana kuwa ya aina ya rangi tofauti anga inaonekana kuwa wazi kuonyesha ni mchana.

Haya ni magari matatu yaliyoegeshwa kwenye eneo lenye nyasi labda uwanja au kando ya barabara na mtu mmoja amesimama karibu na gari ya katikati. Magari haya ni Toyota Corolla fielder nyeusi, Nissan note ya bluu na Nissan xtrail nyeusi. Nyuma kuna miti na angalau bluu ikionyesha kuwa ni mchana.

Hii ni gari aina ya Toyota Mark X rangi ya fedha ikiwa imeegeshwa nje. Gari hili ni ya Sedan na linaonekana likiwa katika hali nzuri. Sedan ya nambari ya Kenya lenye maandishi 949E inaonekana nyuma ya gari.

Hili ni gari la zamani aina ya Donet Sedan. Ni gari la kifahari lenye muundo wa kitamaduni likiwa na kofia ndefu, taa kubwa za mbele, na magurudumu yenye spika . Linaonekana kuwa limetunzwa vizuri ikionyesha umaridadi wa magari ya mwaka.

Hili ni gari lenye jina. Kwenye upande wake kuna sehemu ya jengo inayoonekana ikiwa na maandishi. Gari hili linaonekana kuwa katika lensi na linaweza kuwa linatumika kwa usafiri wa abiria au muziki, kama vile matatu yanayotumika katika maeneo ya burudani.

Hili ni gari aina la Subaru outback inaonekana kuwa modeli ya miaka ya elfu mbili na kumi hivi. Kama vile elfu mbili na kumi au elfu mbili na kumi na moja Subaru Outback. Ni gari la kifamilia na lina uwezo mzuri wa kutembea barabarani na hata nje ya barabara. Inaonekana kuwa na rangi nyeusi au giza na ina muundo wa SUV.

Huu ni bajaji ambayo ni gari la magurudumu matatu likiwa limeegeshwa kando la barabara au njia inayojulikana kuwa na rangi nyekundu na alama ya, duramax. Gari hili linaonekana kuwa katika hali nzuri likiwa na rangi nyekundu na sehemu ya chuma zikiwa wazi.

Hili ni safu za magari meupe yanayoonekana kua SUV, yakiwa yameegeshwa kwenye eneo la wazi, labda uwanja wa maegesho au uwanja wa kiuuza magari. Anga ni ya blue na kuna mawingu machache juu.

Hili ni gari aina ya Subaru Forester nyeusi. Ni SUV inayofanya kwa matumizi ya mjini na vijijini, ikijulikana kwa utendaji wake bora wa usalama. Gari hili linaweza beba abiria nne, kwa umoja.

Haya ni magari yaliyoegeshwa kwenye eneo lenye nyasi yakiwemo Toyota corolla, fielder nyeupe na nyeusi na Nissan note ya blue. Magari haya yameegeshwa nje na kuna miti nyuma yao. Mandhari ni ya.

Huu ni gari aina ya Honda Stream nyeusi ikiwa imeegeshwa mahali pa maegesho. Gari hii lina namba ya usajili ya KCS 5 inayoonekana wazi mbele. Mandhari ya nyuma inaonyesha kuwa wazi ikiashiria ni mchana.

Hili ni gari aina ya toyota land cruiser yenye rangi nyeusi au kisa ni gari kubwa la abiria ya SVU na inaonekana kuwa na paa la kupeba mziko gari hii inaonekana kuwa katika hali nzuri ikiwa imeekeshwa nje labda kwenye eneo la nyasi au barabara

Hili ni gari aina ya matatu. Inaonekana kuwa Toyota Hiace yenye rangi ya fedha ,ikiwa imepakiwa mbele ya mandhari ya mlima. Gari hili inaonekana kutumika kwa usafiri wa abiria au utalii.

Hili ni eneo ya maegesho ya magari lenye mengi yaliyoegeshwa ikiwemo magari ya abiria, magari ya kubeba mzigo na hata magari ya biashara. Magari mengi yanaonekana kuwa meusi au rangi ya nyeusi ingawa kuna baadhi ya magari meupe na buluu yaliyoegeshwa hapa.

Inaonyesha gari ya aina ya Toyota Mark X ya rangi ya fedha. Gari hili linaonekana kuwa katika hali nzuri na liko tayari kutumika. Toyota Mark X ni gari marufu sana nchini Kenya kwa sababu ya ubora wake na uwezo wake wa kuendesha kwa urahisi.

Hili ni mauzo ya magari. Inaonyesha gari aina ya volvo safi zaidi. Gari linaonekana wa mwaka elfu mbili na kumi na saba. Gari hili lina rangi cha jivu na linaonekana likiwa limeegeshwa kwenye eneo la nyasi.

Hili ni aina ya gari ya Toyota Landcruiser lenye rangi ya buluu na upande wa chini una rangi nyeupe au fedha. Ina paa la kubeba mzigo na ngazi inayounganisha nyuma kwa ajili ya kufika paa. Pia ina tairi ya kaiba iliyowekwa nyuma ya gari. Gari hili linaonekana kuwa katika hali nzuri.

Hizi ni bidhaa za Sanaa za kiafrika zikiuzwa labda kwenye soko au duka la zawadi. Upande wa kushoto kunaonyesha sanamu na viako vidogo vya wanyama mbalimbali kama vile tembo, faru na nyati vilivyotengenezwa kwa umbao au jiwe. Upande wa kulia unaonekana kuwa na bidhaa nyingine za kitamaduni kama vile vinyakio vikubwa.

Hili ni duka la nyama inaonyesha nyama mbalimbali zikiwa zimewekwa kwenye friji ya kuashia na nyingi zikiwa zimetundikwa juu. Nyama hizo zinaonekana zimeandaliwa kwa ajili ya kuuza.

Huu ni soko lenye rundu la vitunguu vingi. Kuna lori lililojaa vitunguu na watu wawili wanaonekana wakipakua au kupakia vitunguu hivyo. Mwanamke mmoja amesimama karibu na rundu la vitunguu, amevaa kofia na nguo za kitamaduni. Mazingira yanaonekana shughuli za biashara katika soko.

Huu ni kundi la matikiti maji. Kuna matikiti maji kadhaa yaliyopangwa na matunda mengi kama vile chungwa yanaonekana nyuma na pia maembe zilizochakaa na haijaiva.

Huu ni soko lenye shughuli nyingi, Kuna watu wakinunua na kuuza bidhaa mbalimbali ikiwezekana maua kwani kuna vibanda vilivyopandwa na bidhaa zinaofanana na maua. Mazingira yanaonekana kua ya wazi pengine soko la barabara au eneo la wazi la biashara.

Hili ni eneo ya soko la wazi au eneo lenye biashara ya shughuli nyingi. Kuna bidhaa mbalimbali zilizopangwa au kuwekwa chini zikiashiria uuzaji wa biashara. Watu wanaonekana wakitembea au kusimama katikati ya eneo hilo, wakionyesha uwepo wa wateja au wachukuzi.

Ile ni duka ya bidhaa mbali mbali kuna mayai mengi yalipangwa kwenye trei za rangi tofauti kama nyekundu, kijani na buluu yakiwa yamerudika juu ya kreti pia kuna bidhaa nyingine kama ndizi zinazoninginia

Hizi ni bidhaa mbali mbali sokoni au dukani. Zinaonekana kuwa tangawizi labda kitukuu za humuu na karanga au njugu. Bidhaa hizi zimewekwa kwenye vikapu mfugo na kredi.

Hili ni soko lenye shughuli nyingi la jumla la vitunguu au mazao mengine. Kuna mifuko mingi iliyojaa vitunguu imepangwa na watu wanaonekana wakifanya biashara au wakishughulika na bidhaa. Soko linaonekana kuwa na paa la wazi na miundo ya mbao iliyotumika kuweka bidhaa.

Hili ni soko la wazi, likiwa na matunda na mboga mbalimbali. Katika sehemu ya mbele kuna rundo lililojaa matunda ya rangi ya machungwa, yanayoonekana kuwa maembe au machungwa, yamepangwa kwa mpangilio. Nyuma ya matunda hayo, kuna sehemu nyingi za bidhaa nyingine kama shamba. Hii ni pamoja na matunda na mboga.

Huu ni ukuta uliojaa vinyago na sanamu za kiafrika zikiwemo barakoa mbalimbali na kazi za sanaa za kuchongwa. Vitu hivyo vimepangwa kwa wingi na kuunda onyesho lenye kuvutia la utamaduni na sanaa za kiafrika.

Hili ni duka la viatu au soko la viatu. Kuna viatu vingi vimepangwa kwenye rafu au meza na baadhi vimeonyeshwa kwenye maumbo ya miguu au stendi. Mwangaza unaonekana kuja kutoka juu na kuna mtu mmoja anaonekana kwenye nyuma ya viatu.

Hili ni soko yenye shughuli mingi. Kuna maduka kadhaa kando ya barabara ikiwemo saloon . Watu wanatembea mtaani na wengine wamekaa au wamesimama karibu na maduka. Kuna bidhaa mbalimbali zimepangwa nje ya maduka. Mandhari inaonyesha maisha ya kila siku katika mji.

Hili ni soko wazi ambalo meza iliyofunikwa na nguo nyeupe ikiwa na vitu vingi vidogo vinavyopangwa juu yake, vinavyoonekana kama vitu au bidhaa za mkono. Meza inaonekana kuwa sehemu ya soko au eneo la biashara la nje.

Huu ni soko au duka la kuuza vyakula. Inaonekana kuna samaki waliopangwa vizuri pamoja na magunia ya nyanya, na labda matunda mengine yaliyopachikwa juu. Pia kuna bidhaa nyengine nyeupe chini ambazo zinaweza kuwa mayai au viazi.

Hili ni eneo ambalo linaonekana kama soko tupu au eneo lenye kuhifadhi bidhaa enye kitanda au kipanda kilicho funikwa kwa shuka nyeupe na matandiko. Nambari nane inaonekana kwenye mojawapo wa muundo huo.

Huu ni rundo kubwa la matikitimaji. Mengi yakiwa yamekatwa na kuonyesha nyama yake nyekundu. Inaonekana kama soko au eneo la kuuza matikiti. Kwa umbali kuna wateja wakionekana kuwa wauzaji au wanunuzi.

Hili ni soko lenye shughuli nyingi ambapo mfanyibiashara wanauza bidhaa mbalimbali. Kuna rundo la ndizi, mahindi na bidhaa nyingine za shamba zikiwa zimepangwa kwa ajili ya kuuzwa. Watu wanaonekana wakitembea na kununua bidhaa. Mazingira yanaonekana kuwa ya kawaida na ya kila siku ya soko.

Soko wazi linaonyesha soko lenye shughuli nyingi. Watu wanaonekana wakifanya manunuzi na kuuza bidhaa mbalimbali kama vile matunda, mboga na saana. Kuna vibanda vingi na bidhaa zimepangwa kwa njia tofauti.

Hili ni soko wazi, inaonyesha safu tatu za mboga au mazao. Kutoka safu ya kwanza inaonekana kuwa viazi kikiwa na rangi ya kahawia na umbo la kawaida la viazi. Katikati kuna rundo la vitunguu vyekundu. Safu ya tatu inaonekana kuwa nyanya au aina nyingine ya mboga yenye umbo la dwara.

Hili ni soko wazi inaonyesha soko lenye bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwenye rafu. Kuna vitu kama shanga, mikoba na bidhaa nyengine za kiasili. Muundo wa soko ni wa mbao na paa ni la turubai.

Hili ni soko wazi lenye vitu mbali mbali na watu, kuna vitu viwili kimoja cha kawia na kingine cha kijani kibichi ,pia kuna meza au stendi yenye vitu vya kijana vyake inavyofanana na chupa au vyombo ,chini kuna ndoo ya kijani kibichi , mfuko miwili meupe na chupa za rangi za zambarau na buluu.

Hili ni ndani la soko kuna vibanda vinavyo uza bidhaa mbalimbali ikiwemo ndizi zilizo ninginia na rundo la matunda au mboga nyingine kwenye meza pia kuna watu wachache ambao wanaonekana ndani ya soko.

Hili ni nyumba ya kisasa yenye gorofa mbili. Inaonekana kuwa nyumba ya vyumba vinne vya kulala na inapopatikana kuuza. Mbele ya nyumba kuna bustani iliyopandwa vizuri yenye mimea kichwani kibichi na maua ya manjano pamoja na sisi viwili vyeupe vya bustani na meza ndogo.

Hili ni jengo linaloendelea kujengwa. Likiwa na ukuta za saruji na nguzo zilizosimama. Sehemu ya chini ya jengo, inaonekana kuwa na ukuta zilizomiliki na milango, huku sehemu ya juu ikiwa bado halijakamilika. Ikionyesha muundo wa zege na ujenzi unaoendelea. Jengo hili limezungukwa na mimea na ardhi , isiyo na lami .

Hili ni jengo la ghorofa mingi, ina ghorofa ishirini na moja na nafasi ya ofisi ya kukodesha pamoja na maegesho ya magari karibu mia nne na hamsini. Nyumba hii ina tanzo iliyohusika na matawi yake yakikanda na pia inakamilika kampuni ya nyenzo kama vile KCB.

Hili ni jengo refu lenye ghorofa kadhaa lililojengwa kwa matofali ya rangi ya kijivu na ukuta ya saruji nyepesi. Kuna madirisha mengi yaliyopangwa kwa usawa juu ya jengo. Kuna paa la kipekee lenye muundo wa kikelele.

Hili ni njengo la ghorofa mbili ambalo linaonekana kuwa duka. Kuna mabango yaliyowekwa kwenye ghorofa ya kwanza. Moja likisomeka hardware na lingine likisomeka the drill . Chini ya jengo kuna vifaa vya ujenzi vikali vilivyopangwa nje.

Huu ni mnara mrefu wa mawasiliano labda wa simu au redio ulio simama chini ya anga safi ya bluu yenye mawingu machache . Karibu na mnara huo kuna jengo lenye paa la kahawia na kuta za rangi za udongo.

Hili ni barabara iliyojengwa kwa matofali ya kufinyanga ikiwa na majengo ya kisasa yenye ghorofa kadhaa pande zote mbili. Kuna miti na mimea iliopandwa kando ya barabara na gari jeupe pamoja na kitu kilichofunikwa na rubiai ya buluu. Inaonekana upanda wa kushoto.

Hili ni jengo kubwa lililojengwa lenye ghorofa kadhaa, na limezungukwa na vikuzo vya ujenzi. Anga ni ya blue safi, na lina mawingu machache. Inaonyesha ni mchana.

Hii ni mali isiyohamishika. Inaonyesha jengo lenye muundo wa kipekee. Jengo hili, lina makazi na pia ya biashara. Jengo lina madirisha mengi na muundo nje unaonekana kuwa wa kisasa. Anga inaonekana kuwa wazi, na ya kibluu.

Hili ni barabara au njia yenye matuta na ngazi ikielekea kwenye majengo. Kuna uzio wa nyumba kando ya njia hiyo. Upande wa kushoto kuna jengo lenye paa la kahawia na kuta nyeupe na upande wa kulia kuna majengo marefu zaidi na miti. Anga ni ya bluu.

Hili ni madhari ya usiku na majengo marefu yakiwa yamewashwa taa gizani yakionekana kwa mbali juu ya upeo wa macho. Inaonekana kama jengo la ghorofa ama majengo kadhaa ya jiji yaliyoko mbali na taa zao zimemulika dhidi ya anga la usiku.

Hii ni mali isiyohamishika. Inaonyesha jengo refu lenye ghorofa nyingi na uso wa mabati mbele yake. Anga ina mawingu meupe na ya blue . Kuna eneo lenye nyasi na majengo mengi madogo nyuma ya uso.

Hili ni jengo refu la ghorofa au makaazi, likiwa anga ya buluu na lenye mawingu machache. Sehemu ya mbele inaonekana kuwa ni eneo lililowekwa lami, maegesho au mabarabara ya kuingia, ikiwa na alama za barabara na kifuniko cha shimo la maji taka.

Hili ni nyumba isiyo hamishika yenye ghorofa kadhaa na inaonekana chini ya anga la bluu lenye mawingu machache. Nyumba lina rangi ya kahawia. Mbele ya jengo kuna ua.

Hii ni jengo refu lenye ghorofa nyingi na madirisha mengi. Jengo linaonekana kuwa na roshani au sehemu zinao fanana na roshani zinazo jitokeza. Anga inaonekana yenye mawingu meupe na kuwa mawingu makubwa inaonekana karibu na jengo.

Hili ni eneo kubwa la ardhi wazi likionekana kama shamba au eneo la maendeleo lenye mistari inayonyooka inayoashiria mpaka au njia. Nyuma kuna majengo kadhaa yanayoashiria uwepo wa makazi au miundo ya mji. Mbali zaidi kuna safu ya milima au vilima vinavyoonekana chini ya anga la buluu.

Hili ni mali isiyohamishika; inaonyesha jengo refu linaloonekana kuwa na gorofa kadhaa. Sehemu ya mbele ya jengo inaonekana kuwa na kuta za matofali au mawe. Na kuna nguzo nyekundu inayopita refu kwa jengo hilo.

Hii ni mali isiyohamishika. Inaonyesha nyumba za bungalow kwenye vyumba vitatu. Nyumba hizi zinaonekana kuwa mpya na zimejengwa kwa mtindo wa kisasa. Zina paa zilizoezekwa na kuta zilizopakwa rangi ya manjano na nyeupe.

Hili ni jengo la kisasa lenye ghorofa nyingi likiwa limejengwa kwa mtindo wa kipekee na madirisha makubwa. Anga ni ya bluu safi na kuna mimea ya nyasi upande wa kulia wa jengo. Jengo linaonekana kua katika eneo lenye utulivu na la wazi.

Huu ni duka la nyama ndani ya duka kubwa na inaonyesha counter ya kuuza nyama na wafanyikazi wawili wakiwa wamesimama nyuma ya counter hii juu ya counter kuna ishara kubwa inayoandikwa kuja.

Huu ni ndani ya duka kubwa, lenye rafu kubwa zikiwa zimejaa mayai yaliyopangwa katika vifunganisho mbali mbali. Pia kuna bango linaloonekana lenye maandishi lowest price bei ya chini kabisa.

Huu ni sehemu ya ndani ya duka au bucha, ambapo neno meat linalo onekana wazi. Kuna maabara ndefu, yenye bidha zilizopangwa na watu wakitembea ndani ya duka hilo. Inaonekana kama sehemu ya idara ya nyama, katika duka kubwa au soko.

Hili ni ndani la duka kubwa la Naivas. Linaonekana kuwa duka la kisasa na lenye mpangilio mzuri likiwa na sehemu mbalimbali za bidhaa kama vile vyakula, bidhaa ya nyumbani na vifaa vya elektroniki. Kuna rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali na sehemu za kuuza nyama au bidhaa zingine zinazohitaji kupasua.

Huu ni duka kubwa au duka la jumla lililojaa bidhaa mbalimbali. Inaonekana kuwa na foleni nyingi za rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali kama vile vinywaji, vitafunio na bidhaa za nyumbani. Njia ya kutembea zinaonekana wazi na zimepangwa vizuri.

Hii ni ndani ya duka kubwa au maduka makubwa. Rafu zimepangwa kwa uangalifu na bidhaa zimeweka kwa utaratibu. Sehemu za duka hazijasababisha mchanganyiko au uchafuzi. Kuna sehemu za bidhaa za baridi na sehemu nyingine za chakula cha kawaida.

Hii ni duka kubwa au maduka makubwa. Kuna rafu zilizojaa bidhaa na sakafu yenye kung’aa. Mwanga unatoka nje ukiangaza eneo hilo. Kwa umbali, kuna wauzaji au wasaidizi wa dukani wakionyesha shughuli za kibiashara.

Hizi ni rafu zilizojaa vikombe. Vikombe hivi vina muundo wa mistari baadhi vikiwa na rangi nyekundu na nyeupe na vingine vikiwa na rangi nyeusi na nyeupe.

Hii ni rundo la pakiti za karatasi za choo za chapa za Hanan, zilizopangwa kwenye stengi ya mauzo, labda ndani ya duka au maduka makubwa . Chini ya rundu hili, kuna sanduku nyekundu lenye mistari na neno promo promo limeandikwa. zikionyesha kua bidhaa hizi zinauzwa na au zenye ofa maalumu.

Hili ni eneo la kujihudumia la kulipa katika duka kubwa linaloonekana kuwa Carrefour. Katika eneo hili kuna mashine ya kujihudumia iliyo na skrini na pia kuna sehemu za kuweka bidhaa na vikapu vya ununuzi.

Hili ni duka kubwa la Naivas ambalo ni moja wapo ya maduka makubwa mageni. Inaonyesha safu ndefu za rafu ziliyo jaa bidhaa mbalimbali zikiwemo bidhaa za nyumba na za kikazi. Njia kati ya rafu inaonekana wazi ikiruhusu wateja kupita na kuchagua bidhaa wanazo hitaji.

Duka kuu, inaonyesha sehemu ya soko ya matunda na mboga. Na matunda mengi kama vile maembe, machungwa na mapera yakiwa yamepangwa kwenye meza za mbao.

Duka kuu. Inaonyesha duka kubwa likiwa na bidhaa mbalimbali kama vile matunda na mboga. Watu wanaonekana wakifanya manunuzi. Duka linaonekana kuwa kubwa na lenye rafu nyingi zilizojaa bidhaa.

Duka kuu linaonyesha rafu za bidhaa za mkate katika duka la rejareja. Mikate imepangwa kwa safu nyingi na inaonekana kuwa ya aina tofauti ikiwa ni pamoja na mikate ya kawaida na mikate ya keki.

Hii ni sehemu ya ndani ya duka kubwa au duka ya rejareja .Kuna rafu ndefu zilizopangwa kwa safu zikiwa zimejaa bidhaa mbalimbali. Sakafu ina vagae vyeupe, mtu mmoja anaonekana akisukuma troli la kununua kando ya rafu.

Hili ni duka kuu. Inaonyesha rafu ya viatu katika duka. Rafu nne na viatu vingi vimepangwa juu yake. Kuna watu wengine wanaonekana nyuma ya rafu, wakitembea au kununua vitu.

Hili ni ndani ya duka kubwa ya rejareja. Kuna njia ndefu na rafu zilizojaa bidhaa pande zote mbili. Kuna ishara yenye namba tatu inaonekana upande wa kushoto na mtu mmoja anaonekana upande wa kulia akiwa amesimama karibu na rafu.

Hii inaonyesha ndani ya duka kuu ambapo kuna bidhaa za jumla. Kuna vifaa vilivyojaa bidhaa na kisha ambapo wateja wanaweza kulipia. Duka linaonekana kuwa kubwa na lenye mwanga nzuri.

Hili ni ndani ya kubwa kubwa. Inaonyesha sehemu ya duka iliyo na bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwenye rafu na meza za kuonyesha. Kuna watu wachache wakiwa wananunua an kupanga bidhaa. Mwangaza unatoka juu na miundo ya paa inaonekana.

Duka kubwa; linaonyesha duka kubwa lenye rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali. Kuna njia za kupita katika rafu. Na inaonekana kama duka la jumla ama duka la rejareja. Paa la duka hiyo ina mataa huku chini iko na fagio nyeupe.

Hili ni ndani ya duka kubya ya rejareja. Inaonyesha njia refu iliyojaa rafu za bidhaa mbalimbali zikiwemo bidhaa za kinyumbani, vyakula na vifaa vya elektroniki kama vile televisheni. Kuna ishara za bei zinazo pajikwa juu ya njia.